Maandishi haya ambayo pale mbele imeandikwa: Water is Life . Hii maandishi ambayo hasa imeandikwa ili kuelimisha jamii na kufunza maana ya maji katika mwili ya mtu na katika jamii.

Hapa kuna computer moja ambaye imewekwa pale kwa rangi yake nyeusi, kando yake tena kuna kiti kwa rangi yake nyeusi, hapa ni ofisi, ambapo huenda ni ya mtu, ilhali mwenyewe hayupo.

Hapa ni sanduku, sanduku hii ambayo iko na nafasi ndogondogo ya kuweka files hasa wanapatikana pale ofisini ya walimu ambo walimu huwa wanaweka files zao.

Hii ni sanduku ambayo inakuanga mara kwa mara katika ofisini. Hasa kwa ofisi ya walimu. Huu unaeka makitabu zako, ama unaeka mitihani ama karatasi zako kama umepanga vizuri ili isipotee. Tena hii karatasi inasaidia kupanga vitabu zako kwa nzuri ili isiraruke ama isishikwe na maji.

Wachezaji walemavu wakiwa katika kiwanja. Wote wakiwa na wameshika, wamevaa shati ama sare zinazofanana, alafu shati yao imeandikwa Kenya. Wote wakiwa katika uwanja wakifanya zoezi wa mchezo wa mpira wa mguu.

Kiwanja hili ni ambayo watoto haswa wadogo hutumia vile vitu hili waweze kucheza ama kuburudika.

Wachezaji hawa walemavu wakiwa katika kiwanja, wakicheza mchezo wa mpira wa mguu, pale kando kuna mwanaume mmoja ambaye ameshika mfuko ya rangi yake nyeusi.

Huyu ni msichana Mmoja ambaye amevaa sare za nyekundu halafu shati lake limeandikwa Kenya, Huyu ni msichana ambaye angetamani kucheza mchezo ya mpira ya mguu ila yeye ni mlemavu mguu Moja haifanyi kazi, yeye amesaidika mguu kutumia hii mashine Ili kusaidia kupiga mpira.

Hapa ni darasa, ambapo iko pale kuna, mbao ya rangi yake nyeupe, ndani pale kuna maandishi imeandikwa uenda mwalimu alikuwa anandika akiwaelimisha wanafunzi, pale tena kuna mbali imeandikwa orodha ambayo inatakikana kufuatwa.

Kompyuta mbili ambayo kwa rangi yake nyeusi zikiwa zimewekwa pale kwa meza, meza ya rangi nyekundu alafu juu ya meza kuna vitabu ambayo imepangwa kwa laini inayovutia.

Mwanaume mmoja ameketi katika hiyo mashini pia ameketi pale huenda ni mlemavu, pale tena ameshika kitabu akiwa amepanga vizuri kwenye paja lake alafu tena yeye amefungwa saa katika mkono mwake.

Kompyuta ya rangi nyeusi zikiwa zimepangwa kwa laini nzuri pale meza nyeupe kando yake kuna viti ya rangi nyeupe tena zikiwa zimepangwa pale, hapa huenda ni ofisi ambapo walimu huwa wanakaa pale.

Hapa ni darasa ambapo darasa hili kuna viti ambazo zimepangwa kwa laini ambazo zinavutia. Pale kando kuna mbao kwa rangi nyekundu alafu pia kuna viti kwa rangi hizo nyekundu alafu viti zimepangwa pale kwa mwisho.

Hii ni chumba ambapo ni ya mtu ama ni ya ofisi. Chumba hili kumetulia maanake hakuna watu na mlango moja imefunguliwa na dirisha ila mlango ingine haijafunguliwa. Hapa hakuna mtu yeyote ama mnyama yoyote inayopita na nyasi imekatwa vizuri kwa laini iliyofaa. Na tena kuna paipu inaelekea kwa nyumba ndani inaweza kuwa inapeba maji ama ni ya toilet .

Hapa ni maandishi ambayo huenda ni ya kufunza ama kuelimisha watoto shuleni. Hapa wamechora kuna manamba ambayo wamechora na pale tena kuna taa imechorwa. Hapa huenda ni mbao ambao wanafunza watoto wa darasa la chini.

Hapa ni darasa. Darasa hili kuna viti ambavyo vimepangwa kwa laini, alafu tena kuna dirisha ambayo imefunguliwa. Darasa hili ni safi inaonekana kuwa wanafunzi hawajakuwemo ama wanafunzi wametoka.

Hii ni faeli ambazo zimepangwa huenda ni ofisini ama ofisini ya walimu. Hizi ni faeli ambazo zimepangwa kwa sanduku ama juu ya meza vizuri ili inapohitajika itakua rahisi kuipata ama kupatikana.

Pale kuna maandishi ambayo imeandikwa fire assembly ,kando yao kuna chupa kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale inatumika mara kwa mara kuchota maji.

Hapa ni kwa ofisi. Pale kuna kompyuta mbili ya rangi nyeusi halafu kwa meza kuna vitabu ambazo vimepangwa vizuri. Halafu tena hapa kuna kiti nyeku nyeupe ambayo imekaa pala halafu hapa kuna tena container ya kuweka vitu.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye meli akiwa amevaa shati lake moja imeandikwa kenya shati hilo ikiwa kwa rangi nyekundu. Kando yake kuna wanaume watatu wote wakiwa pale wakimpea sapoti na upendo huenda ako katika mchezo wa hiyo.

Hapa ni shule ambapo pale umeandikwa wanyama. Wenye unaweza kuwa ni shule ya chekechea ama ya watoto wadogo. Alafu tena kuna maua ambayo yamekatwa vizuri alafu nyasi imekatwa ya kuzingatia.

Hapa ni kiwanja ya mchezo ambapo pale inakuanga ya ukasa ya watoto walio na miaka kumi na kurudi chini huenda pale kuburudika ama kucheza wakati hasa siku ya kuzaliwa wanaenda pale wanacheza na wenzake.

Wanaume wawili waliokuwa na sare tofauti wanaona wakishindana ila ni walemavu maanake wanatumia chuma kutembea Hawa wanashindana kwa mchezo wa mpira wa mkuu wanapambana Ili waweze kushindana katika hii mchezo.

Chumba hili ambalo kumenyamaza na kusafi pale iko na viti mbili mbili kila meza viti hivi vikiwa vya rangi nyekundu. Tena pale kuna kitu ambayo boksi pale ya rangi nyekundu.

Wanariadha hawa wakiwa wasichana wawili, mmoja akiwa amefunga macho, ilhali mwingine ameshika. Kando yake kuna wenye wamesimama, wamekaa pale ili kuonyesha support na upendo katika hawa wanariadha.

Wasichana hawa wote wamevaa shati ya nyekundu baye imeandikwa.

Hawa ni wachezaji wa timu. Hawa ni wachezaji ambao walemavu, wote wameshika kiuno ama mashini zao. Katikati kuna kochi wao ama mkubwa wao ambao anawaelimisha ama anawafunza jinsi ya kufanya kazi hiyo.

Hiki kitabu haswa huwa inatumika na wanafunzi wa kipindi cha pili. Hawa huwa inatumika hapa imefungulika ukurasa wa seventy . Hii pale mwonyesho imechora mwanaume alafu chini imechora mwanafunzi.

Mti mmoja refu ikiwa kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama pale alafu kando yake kuna maua ambao wamekatwa vizuri alafu pale kuna za chupa ya maji iliyokuwa pale kando yake maandishi.

Kitabu hii ikiwa na mandishi, hii kitabu ambaye imefunguliwa hapa, kuna watu ama watoto ambao wamekaa pale, hii ikiwa ni kurasa wa 87 , hii kitabu ambayo utumiwa na wanafunzi ilikusoma, ama walimu huwa utumia kuwafunza.

Huku ni bao. Bao hili kuna mandishi ambayo huenda mwalimu ameandika alafu tena kuna rula. Rula hii inahakikisha kuwa kile vitu zimeandikwa pale imeenda kwa laini inayofaa.

Hawa ni wanariadha. Ikiwa msichana mmoja ambaye amefungua macho yake, halafu kando yake kuna anayemsaidia kuonyesha mahali anapoenda. Wote wakiwa katika uwanja wakikimbia.